Licha ya hawa kuwa shuleni mahali ambapo wanapokea masomo, wanaonyesha kwamba ijapokuwa wamelemaa, wana talanta zao na wana uwezo wa kucheza mpira huku wakitumia vifaa ambavyo wamepewa kuwawezesha kutembea.

Mwanadada huyu amefika hapa mahali pakufanyisha mwili zoezi, ameketi chini akijaribu kujiandaa kwa kuanza zoezi lake.

Ni kipakatalishi kimetengwa kwa ajili ya kuboresha media na mitambo mbalimbali, na kuwezesha hata kufanya kazi na shughuli zinginezo.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki kina michoro aina mbali mbali kama vile gari inayokimbia kwenye barabara, gari moshi, pia kuna mtu anayeendesha baiskeli. Katika kila michoro kuna swali. Inaonyesha kwamba elimu ni kitu bora.

Ijapokuwa mtu huyu hawezi akatembea kwa kutumia miguu yake miwili, ameweza kupewa bidhaa inayoweza kumsaidia kwa kusafiri, kwa kuenda sehemu moja ama nyingine. Amebeba vitabu kwenye mikono, inayoonyesha kwamba pia ni msomi.

Mwanadada huyu anaonyesha uwezo alionao akitumia mikono na chombo hiki ya kutumika kwenye kusafiri.

Si karatasi lakini kuna orodha ya masiku kutoka siku ya kwanza kwenye wiki hadi siku ya mwisho kwenye wiki.

Ni shirika ya umoja ya kuweza kuburudisha ama kuboresha maisha ya kila mmoja ama maisha ya mtu yule ambaye ako na uhai lakini ako na shida kama vile pengine ni mlemavu.

Ni kwenye afisini ambapo katika kuta kuna maandishi yanayorejelea yale yanayofanyika kwenye afisini hii huku kando tukipata jinsi ambavyo vitabu vimepangwa. Inaonyesha kwamba kuna usafi katika afisini hii.

Hivi ni viti, meza na mahali pa kuhifadhi vitabu ya wanafunzi wanapopokea masomo kwenye darasa.